Watu wazima wanapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Bibi mzee amevaa barakoa akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki akisubiri kuchomwa sindano.

Huku mwanga wa jua ukiingia kupitia dirisha, wafanyakazi wa afya wanashughulika na majukumu yao. Mmoja anapanga vitu, mwingine anachunguza nyaraka muhimu.

Mwanamke amevalia sare nyeupe akishika chombo. Anaonekana akichanganya kitu mezani ,akiandaa labda kinywaji au mlo. Jedwali lina vitu vingine vidogo vilivyotawanyika.

Muuguzi amevaa glavu na anachoma sindano kwa mtu aliyevaa barakoa ,watu wengine wana subiri kwenye hema la huduma. Chanjo hii ni juhudi ya kulinda afya ya umma dhidi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya anaandika kwa daftari la matibabu lililowazi. Fomu za rekodi za matibabu kutoka kaunti ya kajiado zinaonekana zikiwa zimerundikana kando.

Chumba cha upasuaji kimejaa wataalamu wa afya. Madaktari na wauguzi wamevaa nguo za kijani kibichi na samawati wakifanya upasuaji.

Mwanamke aliyevalia barakaoa amembeba mtoto mgogoni huku akiongea na wafanyikazi wawili wenye barakao mezani wanakagua karatasi na simu labda wakitoa huduma za jamii au ushauri wa afya katika mazingira ya wazi.

Mwanamke amevaa barakoa na fulana akimpatia mtu sindano mkononi. Watu wengine wamevalia barakoa na wamekusanyika karibu wakionyesha umuhimu wa chanjo.

Wafanyikazi waliovaa fulana za samawati wanatoa huduma kwa familia ndani ya chumba cha bati. Mtoto amekubatiwa na mzazi kwenye sofa huku vifaa vya msaada vikiwa mezani karibu na sanduku.

Wauguzi wawili wanaotoa huduma za afya, mmoja akiwa amevaa barakoa na kofia ya kijani. Wanakagua vifaa vya matibabu ikiwemo chupa za maji na vifaa vingine.

Gari la kiliniki limesimama kwenye nyasi karibu na meza na viti vilivyowekwa juu ya zulia jekundu. Watu waliovalia makoti meupe, wamesimama karibu, wakionekana kuandaa huduma za afya.

Mwanaume anayevalia suti anasalimia kundi la wanawake waliovalia sare za bluu na njano. Watu wengi wametabasamu wakionyesha furaha na mshikamano.

Mwanamke anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanaume, huku wengine wakisubiri kwa viti vya samawati. Tukio hili linaashiria kampeni ya afya au uchunguzi wa kimatibabu.

Watu watatu wamevaa barakoa wakimuhudumia mtoto aliyelala kwenye kitanda maalum cha matibabu wanafanya kazi kwa umakini chini ya paa la muda wakitoa huduma ya kwanza.

Afisa wa census anasajili wananchi katika eneo la wazi nchini Kenya. Watoto wanatazama kwa umakini huku mzee akitumia kalamu kuandika.

Kliniki ya rununu yenye nembo ya Beyond Zero , limesimama watu wakikusanyika karibu nayo. Wanasubiri huduma za afya. Mandhari inaonyesha juhudi za kuwafikia walio katika maeneo ya vijijini.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero linahudumia jamii. Watu wanasubiri nje ya gari hilo wakitafuta huduma za afya.

Gari la kliniki ya rununu ya Beyond Zero limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Lina nembo ya jumuia ya mama na mtoto na bendera nyeupe. Hii inawakilisha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii.

Basi la beyond zero mobile clinic limeegeshwa kwenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama mbele yake baadhi wakiwa wamevalia makoti meupe ya madaktari.

Kimswaki wa meno unatumika kusafisha meno, ukiweka dawa kwenye jino la juu. Kinywa kimefunguka wazi kikifichua meno ya juu na ya chini, huku mdomo ukiwa umejikunja kando.

Kinywa kimefunguka kikionyesha meno kabla na baada ya matibabu. Upande mmoja una meno ya kawaida huku mwingine ukionyesha meno yaliyopakwa rangi ya samawati na nyeupe, kuashiria mjakato wa matibabu ya meno.

Daktari wa meno amevalia glavu za samawati akishika chombo chenye ncha kali. Vyombo vingine vya upasuaji vimeekwa kwenye kitambaa cha samawati, vikiashiria utayari wa matibabu.

Mkono uliovaa glavu ya samawati unashika kifaa cha kisasa cha meno karibu na kinywa cha mgonjwa. Mchakato wa kusafisha au kuchunguza meno unendelea kwa uangalifu chini ya mwangaza wa kitaalamu.

Jino lililovunjika limetengenezwa vizuri. Mabadiliko yanaonekana wazi yakionesha matokeo ya kazi bora. Tabasamu linaonekana kamilifu sasa.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati, akitumia koleo kutoa jino kutoka kinywani mwa mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake, akionesha meno meupe.

Mwanaume anatumia kijiti cha kuni kusafisha meno yake. Mdomo wake uko wazi ukionyesha meno yake. Njia hii ya asili inatumika mara kwa mara kwa usafi wa meno.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe la maabara na glavu za samawati akishikilia mfano wa meno na mswaki mwekundu. Inaonekana anafundisha jinsi ya kusafisha meno.

Mtu ameshika fimbo ya mswaki kwa mkono mmoja na kuitumia kusafisha meno. Mavazi yenye rangi angavu yanaonekana chini. Uso umefunikwa kidogo ukionyesha desturi ya jadi ya usafi wa meno.

Mdomo wazi unaonyesha meno meupe na safi, huku ulimi ukiwa umeonekana kidogo. Midomo imepakwa rangi nyekundu ikionyesha tabasamu pana.

Mgonjwa anapimwa meno na daktari wa meno, akitumia kioo kidogo kukagua. Meno meupe na safi, yanaonekana wazi yakionyesha umuhimu wa afya ya kinywa.

Mwanajeshi amevaa barakoa akimpima mwanamke, akionyesha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii. Mwanamke amevaa hijab yenye rangi akionyesha utamaduni wake.

Meno ya juu yanaonyesha madoa na kutokua safi huku meno ya chini yamekuwa meupe na safi zaidi, yakionyesha matokeo mazuri ya usafi wa kinywa au matibabu ya meno.

Wanaume waliovalia sare za samawati na kofia za manjano wanatafuta kati ya kifusi cha uchafu. Eneo linaonekana kuharibiwa na msiba wa ardhi. Miti ipo nyuma ikionyesha mazingira ya nje.

Kikundi cha watu kimeonekana wakivuka maji ya mafuriko wakiwa wamebeba vitu vichwani na kuvaa jaketi za uokozi. Wamejitahidi kukabiliana na hali hiyo hatari, ikionyesha athari za mafuriko.

Watu waliovaa fulana nyekundu zenye alama ya msalaba mweupe, wanabeba mitungi mikubwa ya misaada kwenye maji ya mafuriko. Majengo yanaonekana kusama kwa nusu, hali ikiwa ya dharura na msaada.

Gari la wagonjwa linaelekea kwenye barabara nyembamba iliyojaa matope, likikwepa vikwazo vya uzito katika eneo lenye milima midogo na nyasi nyingi. Linaonekana kufanya juhudi kufika haraka mahali panapohitajika msaada.

Mwanamke mzee anatabasamu akipokea pesa huku mwanaume kijana akijaza fomu nyuma yake. Wako katika eneo la wazi labda maeneo ya kijijini.

Gari la wangonjwa linapita kwenye barabara yenye tope na maji kukiwa na vizuizi vya barabara mbele. Mandhari ya kijijini yenye milima na miti kwa umbali inaonyesha changamoto za usafiri katika baadhi ya maeneo.

Sehemu ya barabara imejaa umati wa watu wakishuhudia ajali ya mabasi mawili yaliyogongana. Vipande vya vyuma vimesambaa chini huku wahudumu wa dharura wakifanya kazi ya uokoaji kwa tahadhari.

Moto mkubwa unateketea usiku na kusababisha moshi mzito na mwangaza wa rangi ya machungwa angani. Watu waliovalia sare za msalaba mwekundu wako tayari karibu, kuokoa watu na vitu.

Majengo makubwa yanateketezwa na moto mkubwa huku moshi mzito ukipanda angani. Watu wengi wamesimama barabarani wakishuhudia huku baadhi ya wahudumu wa dharura wakishughulika kwa haraka.

Waokoaji wanawasaidia watu waliokwama kwenye maju ya mafuriko kwa kutumia boti. Baadhi wamevaa fulana za kuokoa maisha zenye alama nyekundu za msalaba.

Mtu anaosha mikono yake kwa kutumia maji yanayotiririka kwenye chombo cha plastiki chenye bomba. Chombo hicho kimewekwa juu ya kiti kidogo cha mbao, ikionyesha umuhimu wa usafi wa mikono katika jamii.

Shamba kubwa la chai ya kijani kibichi linaenea mbele ya macho. Jua linazama nyuma ya milima ikitoa mwanga wa rangi ya machungwa na zambarau angani.

Majani mapana yamemea changa ,yamechomoza kutoka udongo mweusi uliojaa rotuba. Safu zilizopangwa kwa usahihi zinaonesha kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji bora na udhibiti wa mazingira.

Majani marefu ya kijani na kahawia, yameota juu ya ardhi yenye maji, yakizungukwa na miti iliyo pukutika majani chini ya anga lenye mawingu meusi.

Jengo ndogo lenye rangi ya samawati na nyeupe lina paa la mteremko. Madirisha yaliyopangwa pembeni na ngazi za kuingia. Mandhari ya nje ina nafasi iliyopigwa lami na mimea ya kijani.

Duka la dawa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu nyeupe. Dawa, vipodozi na bidhaa nyingine za afya zimepangwa vizuri. Benchi la samawati limewekwa katikati likitoa nafasi ya kuketi.

Mahabara safi ina vifaa mbalimbali vya kisayansi, na friji maalum ya kuhifadhi sampuli. Mtaalamu wa mahabara anaonekana akifanya kazi kwenye dawati.

Maabara ina vifaa mbalimbali vya kisayansi. Chini ya meza, kuna chupa za plastiki zenye vimiminika, zikiwemo ndoo nyeupe na samawati. Kompyuta na mashine nyingine vimepangwa kwenye meza.

Mashine ya mionzi ya X-ray imewekwa ndani ya chumba maalum cha uchunguzi wa kitabibu. Ina paneli ya kudhibiti na meza ya wagonjwa. Nembo ya GE inaonekana kwenye kifaa ikiashiria vifaa vya kisasa vya afya.

Chumba cha kliniki kinaonekana kikiwa na meza ya uchunguzi, dawati na viti, pamoja na kabati zenye vifaa vya matibabu. Sakafu ina vigae vyeupe na kuta ni nyeupe.

Mashine ya x-ray imesimama katika chumba yenye kiyoyozi. Ina meza nyeupe iliyounganishwa na kitengo cha juu. Chumba hiki cha matibabu kipo tayari kwa matumizi ya uchunguzi.

Kiti cha magurudumu na kitanda cha wagonjwa vimeegeshwa nje. Kiti cha magurudumu kina muundo wa chuma na viti vya samawati huku kitanda cha wagonjwa kikiwa na gurudumu na kimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe.

Mkono umeshika chupa ya dawa. Kuna vifaa vingine vya matibabu ikiwemo chupa ya maji ya IV na glavu vikiwa vimetawanyika kwenye meza.

Kifaa cha matibabu kipo kwenye sanduku lake la kuhifadhia. Kifaa hiki kinaonekana kutumika kwa uchunguzi wa macho au masikio. Sanduku linaonekana kuwa limevaliwa kidogo kutokana na matumizi.

Mkono umeshikilia kifaa cha kielektroniki chenye nyaya. Kifaa hicho kinaonekana kuwa cha kupima au kukagua kitu, kikiwa kimeunganishwa na waya mwekundu na mweusi.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa kwa blanketi la rangi bali bali. Mashine ya kupumua na vifaa vingine vya matibabu viko karibu na kitanda.

Chupa ya lita tano ya Diarim Surgical Spirit yenye asilimia sabini ya pombe imewekwa wazi. Inatumika kwa huduma ya kuanza matibabu ya upasuaji. Ni muhimu kuhifadhi mahali pakavu na baridi mbali na watoto.

Kampeni inayoonyesha siku ya afya ya akili ikiwa tarehe kumi oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Inahimiza mazungumzo kuhusu maswala ya akili kazini.

Imebaki siku kumi kuelekea siku ya afya ya akili duniani mnamo Oktoba tarehe kumi, ikisisitiza umuhimu wa afya ya akili mahali pa kazi. Mwanamke ametulia akifanya mazoezi ya kutafakari.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi ameketi kwenye meza na mkiono kichwani akionyesha uchovu au mfadhaiko. Kompyuta mpakato na miwani zimewekwa karibu naye. Inaelekea anafanya kazi...

Kifurushi cha vidonge vya Ibuprofen kimeonyeshwa, kikiwa na maandishi yanayosomeka, effective pain relief . Kina jumla ya vidonge ishirini na nne vilivyofunikwa kwa sukari.

Mtoto mdogo anapokea matone ya chanjo kutoka kwa mkono wa mtu mzima. Matone yanaingia kinywani mwa mtoto. Hii inaashiria umuhimu wa chanjo kwa watoto wadogo.

Wagonjwa na waandamani wao wameketi kwenye vitanda ndani ya wodi yenye rangi ya waridi na mwangaza wa dirisha. Vifaa vya tiba, nguo na chupa vimepangwa pembeni.

Watu wamevalia glovu na fulana za usalama, wakishiriki shughuli ya usafi ya jamii. Mfuko mkubwa wa plastiki umejazwa taka ,wakifanya kazi nje kwa bidii chini ya mwangaza wa jua.

Mkono wa mtu mzima unamnywesha mtoto mdogo dawa ya chanjo ya mdomoni. Utaratibu huu muhimu unasaidia kulinda afya ya mtoto. Mtoto amelala chali akipokea chanjo kwa utulivu.

Mikono yenye sabuni inatakaswa kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Utaratibu huu muhimu wa kunawa mikono huonyesha usafi wa kibinafsi na umuhimu wake katika kuzuia magonjwa.

Mwanamke amevaa barakoa na koti jeupe, akimsaidia mtoto kunawa mikono kwenye kituo cha maji cha rotto kinachosaidiwa na UNICEF. Msichana mwingine amevaa sare za shule, akisimama karibu.

Mashine ya mazoezi ya kifua inaonekana, ikiwa na viti vyeusi na sehemu za kushikilia. Mashine hii inatumika kwa mazoezi ya nguvu ikionyesha vifaa vya kisasa vya mazoezi.

Chumba cha mazoezi, kimejaa vifaa vya mazoezi, ikiwa ni pamoja na uzito, kengele na mashine mbalimbali. Vifaa vimepangwa vizuri kwenye rafu, vikionyesha mazingira ya kisasa ya mazoezi.

Mchezaji wa kandanda amelala chini kwenye nyasi huku akishika goti lake akionyesha maumivu makali. Mpira mweupe na mweusi umelala karibu naye.

Mwanariadha amelala chini kwenye wimbo wa riadha, akionyesha uchovu au maumivu mkubwa baada ya kumaliza mbio. Amevaa kaptula nyekundu na viatu vya riadha.

Kifundo cha mguu kimevimba na kina rangi ya zambarau kikionyesha jeraha au michubuko. Ngozi inaonekana imetanuka na kutokana na uvimbe. Hali hii inahitaji uangalizi wa kimatibabu.

Mguu umevimba, ukionyesha dalili za kuvunjika. Eneo la kifundo cha mguu linaonekana cheusi, likiashiria jeraha au mshtuko. Hali inahitaji uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanariadha wa baiskeli amesimama kando ya barabara akionekana kushika mgongo wake kwa maumivu. Anavaa kofia ya usalama, kaptura maalum na baiskeli yake ya kisasa ipo pembeni yake.

Daktari amevalia koti jeupe akichunguza mguu wa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kitanda cha uchunguzi chenye blanketi nyekundu na nyeupe huku vifaa vingine vya matibabu vikiwa kwenye meza.

Kundi la miti mirefu lina majani mengi yakisimama dhidi ya anga la samawati. Inaonyesha uzuri wa asili na ukuwaji wa mimea katika mazingira yao ya asili.

Majani marefu ya kijani, yanachanua katikati ya mwangaza wa jua, yakiwa yamezungukwa na vichaka vya msituni. Mandhari hii ya asili inaonyesha uzuri wa mimea katika mazingira ya inje yenye utulivu.

Mimea midogo yenye majani ya kijani yana madoano ikiwa imechipuka kwenye udongo kati ya mawe. Inapata mwangaza wa jua moja kwa moja.

Majani marefu ya mahindi yamesimama kwa wingi shambani chini ya anga la samawati. Mimea yana afya na yanaonekana kuendelea vizuri. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mwamba wa miti na vichaka.

Shamba la mahindi lenye mimea mirefu liko tayari kuvunwa chini ya anga la samawati. Mahindi yameanza kukomaa yakiahidi mavuno mazuri kwa mkulima.

Mimea mirefu yenye majani mabichi inastawi ikipata mwanga wa jua unaopenya kupitia miti mirefu iliyo nyuma. Mandhari asilia inaonyesha ukuaji wa mimea.

Mimea inastawi vizuri kando ya ukuta ikiwa na majani mabichi. Baadhi ya matawi yanaonekana kuwa na maua madogo madogo ,na udongo unaonekana kuwa na unyevu.